Watu kadhaa wanaonekana wakishughulika na kiasi kikubwa cha matunda ya kahawa yenye rangi nyekundu na kijani. Matunda hayo yameenea juu ya matandiko makubwa ardhini huku baadhi ya watu wakiyachambua au kuyapanga. Pembeni kuna magunia makubwa yaliyojaa matunda ya kahawa pamoja na ndoo. Tukio hili linaonyesha hatua ya uvunjaji au uchakataji wa kahawa katika mazingira .

Kuna shamba la mimea mirefu iliyo na afya njema. Mahindi yamekomaa na baadhi ya masuke yanaonekana wazi kwenye vina. Anga la nyuma ni la mawingu kiasi ikiongeza mvuto wa mandhari ya kilimo. Hii taswira ya ustawi wa kilimo cha mahindi zao muhimu kwa matumizi ya viwandani.

Matunda mekundu ya nyanya aina Roma yamechanua kwenye mzabibu yakionyesha ustawi mzuri wa kilimo. Nyanya hizi nindefu na zimekoma zikining'inia kwenye mashina yaliyosaidiwa na nguzo za mbao. Majani ya kijani yanazunguka matunda hayo yakionyesha afya ya mimea. Nyuma kuna mimea mingine ya nyanya yenye matunda yanayoiva na ambayo bado hayaja.

Kontena tano nyeupe zimewekwa juu ya kreti nyekundu zikiwa na mashimo kwenye sehemu ya juu ambapo mimea mbalimbali inamea. Mirija imeunganika na kila kontena ikionyesha mfumo wa kuwasilisha maji yenye virutubisho kwa mimea. Hakuna udongo unaotumika, bali virutubisho vinavyopita ndani ya maji ikiashiria teknolojia ya kilimo cha maji. Mandhari inaangazia mbinu badala ya ubunifu ya kilimo mjini.

Taswira hii inaonyesha mfumo wa kisasa wa kilimo cha hydroponiki iliyofungwa kwa kivuli, ambapo mboga za majani zinakua ndani ya mabomba meupe ya plastiki. Mabomba yameinuliwa kutoka ardhini kwa fremu imara na mimea hupokea virutubisho kupitia maji yanayopita ndani ya mabomba. Mti ya kivuli ya kijani imesimamishwa juu ya mfumo mzima ikilinda mimea dhidi ya jua kali na mabadiliko ya hali ya hewa.

Mpangilio wa kilimo cha hydroponiki ndani ya chafu unaonyesha safu nyingi za mboga za majani kama lettuce zikikua kwenye mabomba ya plastiki yaliyo na mashimo ya kupandia. Mabomba hayo yamepangwa kwa safu wima pande zote za njia ya kati, ikionyesha matumizi bora ya nafasi. Chafu ina paa la plastiki linalopitisha mwanga wa asili, kusaidia ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Taswira hii inaonyesha mfumo wa kilimo cha haidroponiki kwa nje, ikiwa na mitungi ya plastiki ya buluu iliyojazwa maji ambapo mboga za majani kama lettuce zimepandwa juu ya mitungi kwa kutumia vifaa vya plastiki vinavyoshikilia mizizi. Mimea imepangwa kwa mistari mitatu, kila mstari ukiwa na mimea yenye afya na kijani kibichi. Kuna bomba na mirija ya maji kwa ajili ya mzunguko au virutubisho.

Majani safi ya kijani yanachanua kutoka kwenye kontena za mstatili zilizopangwa kwa uangalifu kwenye mfumo wa bustani ya maji. Kila kontena imeunganishwa kwenye muundo inayosambaza maji yenye virutubisho yakiruhusu mimea kukua bila udongo. Sehemu ya nyuma ina mimea mirefu inayovutia pamoja na vifaa vya bustani vinavyoonyesha utendaji wa mfumo. Mpangilio huu wa kisasa unaonyesha ubunifu katika kilimo cha nafasi ndogo ukiweka msisitizo kwenye ufanisi na uendelevu.

Taswira hii inaonyesha mfumo wa hydroponiki wa safu moja wenye mimea yenye majani ya kijani kibichi, ambapo inaonekana kuwa cilantro au parsley ikipandwa bila udongo. Mimea inakua katika vibakuli vyeupe vilivyopangiliwa kwa mistari na kupokea virutubisho kupitia maji yaliyomo kwa mfumo wa mabomba. Mandhari ya nyuma ina mwangaza wa asili na rangi ya kahawia ya ardhi.

Mpangilio wa mimea unaonyesha mfumo wa hydoponiki ambapo mimea hustawi bila kutumia udongo. Mimea imepangwa kwenye miundo ya plastiki mieupe iliyowekwa juu ya vyombo viwili vya maji. Mfumo huu hutegemea maji yenye virutubisho maalum kusaidia ukuaji wa mimea. Mandhari inaonyesha njia mbadala na endelevu ya kilimo wa kisasa.

Taswira hii inaonyesha mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo mimea hukua bila kutumia udongo, yakihifadhiwa kwenye mabomba ya plastiki yaliyosimamama kwa ngazi tatu. Mabomba yana mianya ya kupandwa mbegu yakiwa yamefungwa na viunganishi vya kona, yote yakiegemezwa kwenye fremu dhabiti. Mimea inaonekana pia imekomaa vizuri.

Mandhari inaonyesha mfumo wa kilimo wa sasa inayotumia hydroponiki ya wima ambapo mimea hupandwa bila kutumia udongo. Mrija mrefu wenye mashimo umewekwa kwa wima na umejazwa vikombe vya neti vya buluu na nyeusi vinavyoshikilia mimea. Sehemu ya chini inaunganishwa na bomba la buluu likiwa sehemu ya mtandao wa maji na virutubisho vinavyosambazwa kwa mimea. Taswira hii inaonyesha maandhari ya nje ya jengo huku paa na anga yenye mawingu yakionekana nyuma.

Bustani ya umma imeundwa kwa mabomba meupe ya plastiki yaliyochomekwa kwenye uzio wa mbao ambapo mimea yamepandwa kwa mashimo ya mabomba hayo. Chini yake kuna pipa ya mstatili yenye mimea ya ziada yote ikiashiria kilimo cha mijini chenye ubunifu na ufanisi. Mpangilio huu hutumia nafasi ndogo kikamilifu ukihimiza kilimo endelevu bila kuhitaji ardhi kubwa.

Ndani ya chafu ya kisasa mtu amesimama kati ya mistari ya mimea iliyolimwa kwa mfumo wa haidroponiki ambapo mabomba ya plastiki yamepangwa kwa safu wima mimea ikimea juu yake bila udongo. Mimea inaonekana imetunzwa vizuri ikisisitiza uzalishaji endelevu wa kitaalamu. Mandhari inaonyesha mbinu za kilimo zinazoonyesha tija bila kuhitaji ardhi kubwa. Taswira inaeleza umuhimu wa teknolojia katika kilimo cha sasa na ushirikiano wa binadamu katika kuendeleza suluhu za chakula.

Shamba kubwa limepandwa mboga za majani zilizopangwa kwa safu za kupendeza. Mimea inaonekana kuwa ya aina ya kabeji zikiwa na majani mabachi yanayoonesha afya nzuri. Udongo umelimwa vizuri na mazingira yanadokeza uangalizi wa hali ya juu. Taswira hii inaonesha mafanikio ya kilimo bora na matumizi ya ardhi kwa ufanisi.

Mandhari inaonyesha shamba kubwa lenye mistari ya mimea ya kijani huenda ni kibichi ikiwa imepandwa kwa mpangilio mzuri ikionyesha usimamizi bora wa kilimo. Kwa nyuma, kuna majengo kadhaa yanayoonekana kuwa sehemu ya shamba kama vile nyumba za wakulima au ghala ya kuhifadhi mazao. Eneo ni la mlima na barabara yaliyokunyata inaonekana kwa mbali ikiongezea mvuto wa kijiji. Safu ya miti na nyuma huleta hisia za ukaribu wa mazingira ya asilia.

Taswira inaonyesha trakta la kijani likifanya kazi shambani kati ya mistari ya mimea michanga iliyo kwenye mpangilio nadhifu. Trakta hiyo imeunganishwa na kifaa cha kunyunyizia mbolea ikiashiria matumizi ya teknolojia katika kuongezea tija ya kilimo. Mandhari inadhihirisha kilimo cha kisasa na usimamizi mzuri wa mashamba, ikiweka usisitizo kwa usafi wa mazao na matumizi ya vifaa vya kiufundi. Hii inaweza kuhusisha na dhana ya utabiri wa kilimo.

Taswira inaonyesha mstari wa uzalishaji ndani ya kiwanda ambapo nyanya zinachunguzwa na kupakiwa. Trei zilizojaa nyanya husafirishwa kupitia conveyor belt na wafanyikazi waliovaa glovu wanavipanga kwenye kontena za manjano. Mandhari hii inaonyesha mchakato wa kitaalamu wa kuchakata mazao ya kilimo, huku usafi na usimamizi mzuri wa kazi ukisisitizwa. Mpangilio huu huakisi mchango wa kilimo cha biashara kwa uchumi na uhakika wa chakula.

Kuna nyumba kubwa yenye upana na urefu iliyo na bulb za taa pia ina ndege wengi wachanga wanaofanana na kuku weupe kwa rangi pia inaonekana kuna pete nyekundu ya kutengeneza chakula ya kuku hao ambayo hutundikwa kwa kamba kisha kwa mbao za paa hadi urefu wa ambapo ndege wanaweza kufikia kula chakula na kuila

Shamba limejaa mimea yenye afya likimwagililiwa na vinyunyizio vya kisasa vinavyo sambaza maji kwa umbali sawa. Nyuma ya shamba hilo kuna nyumba mbili zilizungukwa na miti zikiashiria makazi ya wakulima au walinzi wa eneo hilo. Maji yananyunyiziwa kwa nguvu ikitengeneza mandhari ya ukungu wa mvua juu ya mimea. Mfumo huu wa umwagiliaji unaonesha matumizi ya teknolojia kuhakikisha ukuaji bora wa mazao. Mazingira yanaonesha uzalishaji na maendeleo ya kilimo.

Katika shamba la kilimo, mfumo wa umwagiliaji matone umefungwa kwa mstari ya bomba, iliyopangwa kwa usawa juu ya udongo. Mabomba haya yanaunganishwa na mtandao wa vali na mashini mbele ya taswira, yakielekeza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mpangilio huu umesisitiza matumizi bora ya maji kwa kupunguza upotevu na kuimarisha uzalishaji. Mandhari inaonyesha ujumuishaji wa teknolojia katika kilimo, hasaa katika maeneo yenye uhaba wa maji.

Shamba la mahindi limepandwa kwa mistari likiwa na mfumo wa umwagiliaji kupitia bomba kubwa jeusi lenye matundu madogo yakitoa maji. Maji yanatiririka kwenye mifereji ya kati ya mistari ya mimea ikilowesha udongo wa mizizi bila kupotea. Mandhari ya kijani ina nafasi ya wazi kuonyesha mazingira yanayofaa kwa kilimo kinachotegemea umwagiliaji. Mfumo huu unasisitiza matumizi sahihi ya maji kwa uzalishaji bora wa mazao katika maeneo ya mvua kidogo.